Makasha ya vitabu na nyaraka zilizohifadhiwa juu ya rafu au kabati. Kuna vitabu vingi vya rangi tofauti vikiwemo bluu, kijani na nyeusi na vinafungwa kwa mikanda ya plastiki au nyuzi. Kila kifaa kinahifadhiwa kwa mpangilio na inaonekiana kama kuna mifuko ya nyaraka zinazohifadhiwa kwa makini.